Nesi huyu wa jinsia ya kike ambaye amevaa barakoa ili kujikinga kutokana na madhara yoyote, tunamuona akifyonza dawa kwenye chupa kupitia sindano ili aweze kutibu wagonjwa wanaofika.

Watu wawili wa jinsia ya kisichana, mmoja akiwa amevaa kofia ya rangi ya samawati, huku pia akiwa amevalia miwani akitabasamu akiwa ameshikilia mwenzake begani akionyesha kidole chake cha gumba. Kando kuna tarakilishi iliyofunguliwa.

Dawa hizi zilizowekwa kwenye chupa na ingine mikebe ingine ikieleza jinsi inavyotumiwa na inayosaidia kuondoa maumivu inayoitwa LEOKI, ingine inaitwa NZENGAMBI, ingine DEJA na ingine ilio na karatasi ya maelezo ya rangi ya kijani kibichi.

Dawa hizi, moja ikiwa kwa mkebe iliyo na kifuniko cheupe na moja ikiwa kwenye sanduku iliyoandikwa 'Anaslegic Drugs' inaonyesha kua hutibu watu wenye shida ya viungo mbalimbali muhimu.

Watu ambao wamepiga laini, wakiwa tayari wameshikilia bidhaa mkononi. Kwa mbali tunaona mitungi imepangwa na pia kunavitu zingine zinafunguliwa kutoka kwa magunia, kwa mbali tunaona gari iliyojaa vitu juu.

Watu wanne wote wakiwa wa jinsia ya kike; wawili wakiwa wamesimama huku wakiwa wamevalia aproni ya rangi ya manjano. Mmoja akiwa ameketi amevalia shati ya rangi nyekundu akiwa ameshikilia mtoto akimtazama mwingine akipokea dawa kutoka kwa mhudumu wa afya. Kando ya meza kuna kalamu, miwani, na dawa ya kuoshea mikono.

Mzee huyu ambaye amevaa barakoa anaonekana akikunja sura kuashiria uchungu wa sindano anayopokea anayowekwa na mwanamke. Hii inadhihirika na rangi ya makucha ambayo mwanamke amepaka kidole chake cha gumba.

Mama huyu ambaye amevaa barakoa na miwani na ameweza kufunga nywele yake na kitamba chenye rangi ya manjano, amekunja uso kuashiria uchungu wa sindano anayopokea kutoka kwa mhudumu wa afya.

Mtu huyu wa jinsia ya kike hii ina dhihirishwa na kucha zake akiwa ameshikilia vidude vinavyo saidia wananwake sana sana zikiwa zimeandikwa Sanitary Pads.

Wamama hawa wawili wakiwa wamevalia makoti ya kuzuia uchafu meupe , wote wakiwa wamevalia barakoa mwingine akiwa amevaa miwani anaonekana akitengeneza barakoa zingine na zingine zikiwa kando tayari zimeshatengenezwa.

Dawa hii iliowekwa kwa jichupa lidogo la rangi ya kijani kibichi ya miligramu 65 inaandikwa maandiko ya jinsi inavyofaa kutumika na yenye tembe 100 inayoongezea damu mwilini.

Watu hawa watatu wawili wa kiume na mmoja msichana, humu aliyeketi mwanaume ameshikilia kidude kilichoingizwa kwenye sikioni mwake huku akikunja sura kuashiria uchungu anaoupitia. Aliyesimama nyuma yake amevaa shati nyeupe akitazama kwa makini. Kando tunaona nguo za rangi nyeupe na samawati.

Nyumba hii iliyotengenezwa kwa nyasi na manguo yaliyoraruka imo katika mahali ambapo kiangazi ni cha hali ya juu. Hi inadhihirishwa na miti ilioko kando ambayo imekauka pia tunaona mtungi wa rangi ya manjano na nguo iliyobebwa na upepo ama iliyoko juu ya mti ikining'inia.

Nesi huyu wa jinsia ya kiume ambaye amevaa barakoa na glovu mkononi anamkagua mama huyu mdomo kwa makini, akiangalia tatizo liliko kwenye mdomo ama meno.

Mwanaume huyu akiwa amenyosha mkono, huku akiwa amevalia saa mkononi na shati ya rangi nyeupe. Kando ameshikilia bango lililopigwa rangi ya samawati lenye maandishi, Water Step.

Incubator ama kitotowa mbili zinaonekana zikiwa na watoto wachanga ndani. Mama mmoja anaonekana akifunga ama akifungua kuweza kuangalia watoto wanaoonekana ni wake wawili. Hapa ni mandhari ya hospitali ama chumba cha watoto wadogo.

Watoto wawili, mmoja wa kischana na mmoja wa kivulana, hapa wanaonekana wakiosha mikono yao na ndoo iliyoko hapo ni ya rangi nyekundu na kando yake tunaona tairi ya gari ambayo imetokea kidogo.

Dawa hii yenye rangi ya zambarau na nyeupe na yenye tembe sitini iliyodhibitishwa na daktari, inaeleza jinsi ya kuitumia na yenye umuhimu wa madini mwilini.

Watu hawa wawili wa jinsia ya kike. Mmoja akiwa amevaa barakoa na miwani na ameshikilia kifaa kinachoonekana kusugua meno ama kung'arisha meno kwa mwenzake ambaye amelala, huku akiwa amefungwa kitambaa cha rangi ya samawati kwenye shingo.

Chupa hii yenye kifuniko cheupe na iliyobeba kinywaji kilio cha rangi ya hudhurungi , iko na karatasi iliyoandikwa HB Harriet both anicoals arrow wait , ya lita Moja na milimita elfu moja.

Mikono hii miwili, moja iko na vidonda kote na ingiine ikiwa imevaa glovu imeshikilia mwingine. Hii inadhihirisha kwamba aliyevalia glovu anaezakua mhudumu wa daktari akimpa matibabu ama msaada huyu mwingine aliyeko na vidonda. Wanaeza kuwa wamo hospitalini ama mahali pengine palipo na hiyo shida.

Mwanamume huyu aliyevalia kofia ya rangi nyekundu iliyozungushwa kitambaa cheupe na huku ikiwa imewekwa manyoya amekanyaga mkeka inaonekana anachonga miti kadhaa, shingoni amevaa vibuyu viwili.

Mkulima huyu aliyevalia ovaroli nyeupe akiwa ameshikilia pampu ya kuweka dawa mimea yake iliyopandwa. Hiyo nguo aliyevalia ya kujikinga kutokana na dawa anayoipulizia kwenye mimea hili kwasababu inamadhara ya afya wakati mtu hajajikinga .

Nyumba hii iliyojengwa kwa nyasi na miti huku ikifunikwa na shuka za aina tofauti tofauti inaonekena ikielea juu ya maji ambayo inaweza kuwa imesababishwa na mvua nyingi. Watu wakiwa wamesimama kando yake wakijaribu kuokoa kilichosalia waume kwa wake huku wengine wakiwa wamebeba watoto kwa mgongo ama mizigo yao.

Watoto hawa watatu wa jinsia ya kike, wanaonekana wakitabasamu huku wakionyesha mikono yao ikiwa imechafuka, kuashiria kwamba walikuwa wanacheza kwa matope ama walikuwa wameshika matope wakifanya zoezi moja ama lingine.

Watu wengi wakiwa wamesimama wakiangalia uharibifu, uliosababishwa bila shaka na mvua ambapo miti imekusanywa na kung'olewa kwenye ardhi na kuwekwa mahali pamoja na maji machafu yakipita.

Hapa ni hospitalini, hii inadhirika kulingana na maanthari yalivyo . Tunaona watu wanne. wote wakiwa wamevaa barakoa kwa mdomo . Mmoja ni daktari akimdunga sindano mgonjwa. Kando yake amesimama muuguzi akifuata vile anavyo fanya na kando yake kuna mzee mmoja akingojea huduma hiyohiyo.

Watu hawa watatu, wanawake wawili pamoja na mtoto. Mwanamke mmoja amevaa barakoa nyeupe na miwani na koti jeupe, akimchezesha mtoto, huku akiwa ameshikilia kijidude ama mdoli mkononi. Mama aliyeshikilia mtoto, ameketi kwenye kiti kilicholala, akimtazama mtoto wake. Kando kuna mashine inayotumika katika shughuli ya kuponya watu.

Muhudumu huyu wa afya amevaa mavazi ya kujikinga. Barakoa kwa mdomo na glovu kwa mikono. Hapa ako hospitalini kwa sababu tunaona meza yake imejaa dawa na maji ambayo hutumika kupatiana wagonjwa huduma.

Tangazo hil, linatangaza tiba ya Masai ambayo hutumia miti shamba ili kutibu magonjwa mbali mbali na matibabu haya ama dawa hizi hutoka nchi jirani ya Tanzania. Na pia, imo na nambari ambapo mtu akitaka maelezo zaidi anaweza pata.

Aina ya dawa tofauti tofauti, zenye zingine zikiwa zimewekwa kwenye chupa ndogo na za rangi tofauti kama vile kijani kibichi na nyeupe. Tembe za aina tofauti tofauti kama vile kijani kibichi na samawati.

Chupa hii ndogo yenye kifuniko cha rangi ya samawati imeandikwa 'Vaccine'. Kando kuna karatasi iliyo andikwa 'MMR Vaccine' na yenye maelezo ambayo mtu anahitaji kujua.

Chupa hii iliyoko na masharti ama na maelezo ya dawa zilizomo ndani inaeleza matumizi yake ambapo husaidia madini mwilini. Pia hupunguza pressure ya damu mwilini na inafaa kutumika kwa watu walio na miaka kumi na nane kuendelea au wenye shida ya mifupa mwilini.

Mama huyu ameleta mtoto wake, ili aweze kupata matibabu. Tunaona daktari ambaye ameshikilia sindano tayari kumpea huyo mtoto .Tunaona wanawake wengine ,wakigonjea huduma hiyo hiyo .Ambapo wameketi Katika laini.

Dawa hii ambayo imeandikwa Cholecalciferol Capsule Cp super D3 ambayo imechorwa nembo ya tembe mbele, kuna kijikaratasi ambacho hutumika kuweka tembe hizo ndani ambapo hufunguliwa kwa kubofya.

Wanawake hawa wawili mwingine akiwa amevaa kiakisi cha rangi ya samawati na akiwa amefunga kitambaa kichwani akimuelekeza mwenzake ambaye anamuonyesha kupitia kitabu. Kando tunaona televisheni imo mezani ya rangi nyeusi. Kwa ukuta tunaona nguo zilizoanikwa na mabegi yaliyo kando.

Mtu huyu wa jinsia ya kike, aliyevalia barakoa na koti ya rangi ya manjano, ameshika sindano inayofyonza dawa kwenye kijichupa kidogo, huku mkono, wake kucha moja ikiwa imepakwa rangi nyekundu. Kando dirisha lililopakwa rangi ya samawati linaonekana likiwa limefungwa.

Watu walio simama kando ya barabara inayoonekana imeporomoka kwasababu ya mvua kali iliyobeba mpaka mmomonyoko wa udongo, inaonyesha uharibifu wa hali ya juu.

Watu, watoto kwa watu wazima, wanawake kwa wanaume, wengine wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki na wengine wakiwa wamechuchumaa wakiamsha mkono huku wakiwa wamevaa barakoa. Kando tunaona jumba ambalo liko na bati nyekundu.

Mtu huyu mavazi aliyovalia inaonyesha kuwa yeye ni askari gongo na pia anazingatia usalama anazingatia afya yake kwa barakoa aliyovalia. Hapa anaosha mkono kwa maji akitumia sabuni

Chupa hizi za glesi zikiwa zimetoshana na zenye vifuniko za kufanana pamoja na muundo wa kufanana zikionyesha zimejazwa mchanga ama dawa yenye muundo ama yenye rangi iliyofanana zikiwa zimewekwa pamoja.

Watu hao wawili wanaume wakiwa wanafukuza wanyama shambani, wanaonekana kuharibu mimea ilioko, moja wapo ya mbinu wanazotumia nikuzifukuza ama kupigia kelele hao wadudu waweze kuondoka.

Wanawake wawili, mmoja akiwa amevaa barakoa huku ameshikilia kipaza sauti kuashiria kutoa ujumbe fulani. Kando kuna majumba yaliyogoofika.

Darasani mwalimu amesimama akiwa amevalia shati jeupe na barakoa, akiwa ameandika maandishi ubaoni. Wanafunzi wameketi na mwingine akiwa amesimama mbele pia akiwa amevaa barakoa akiwaelezea wengine jinsi ya kufanya jambo aliloagizwa na mwalimu.

Daktari huyu aliyevaa barakoa na shati jeupe na tai, anamkagua mgonjwa aliyeketi amekodoa macho na mashine ya kuangalia tatizo la macho.

Wagonjwa kadhaa wamo hospitalini. Wengine wakiwa wamefungwa bendeji mguuni na wengine kwa mkono Kuashiria maumivu wanayopitia pia kuna wahudumu ambao wanasimama wakiwaangalia.

Wagonjwa hawa wamo hospitalini. Mwingine ameketi akishikilia kichwa kuashiria uchungu anaoupitia na mwingine amelala, ambapo kando yake tunaona mtungi wa oxygeni.

Hapa ni kwa mganga. Tunaona chupa iliyoko na maji nyekundu, pia tunaona ngozi na mikia za wanyama. vichupa vimefungwa na vishanga vyeupe, zingine nyekundu. Pia tunaona nguo nyekundu na nyeupe zilimo apo ndani.

Watu hawa waume kwa wake, wengine wakiwa wamesimama na wamevalia makoti meupe. Mwanaume aliyeketi akiwa ameshikilia kalamu nyeupe yenye finiko cha rangi ya samawati na kofia iliyo kwenye paji lake la uso, pamoja na barakoa aliyo vaa na saa mkononi, anamwelezea mwanamke mambo kadha wa kadha, aliyeketi upande wake wa kushoto.

Dawa hizi aina ya tembe za rangi tofauti kama vile nyeusi, nyekundu, nyeupe na rangi ya manjano. Pia zengine ziko kwa boxi la rangi nyeupe lililoandikwa masharti na vile ya kuzitumia, kando kuna glasi ya maji ambayo haijajaa sana.

Daktari huyu wa meno amevaa barakoa na glovu na anamsaidia mgonjwa ambaye anaonekana ako na shida ya meno. Amepanua mdomo ili kuweza kupata msaada.

Daktari huyu wa meno aliyevalia barakoa na nguo ya rangi nyekundu akiwa ameshikilia kidude kinachoonyesha meno anamuelezea kwa makini msichana aliyevaa buibui huku akiwa amejifunika kichwa kwa mtandio wa rangi kijani kibichi inaonekana huku ndio hosipitalini na msichana huyo ako na shida ya meno.

Daktari huyu ambaye amevaa barakoa anashughulikia mgonjwa alioko na shida ya meno. Hii ni kulingana na nguo alizovalishwa na vile alivyolazwa na vyombo ambazo zimemzunguka zinazotumika kukagua meno.

Nesi huyu aliyevalia barakoa. Kwa makini tunaona akimdunga sindano mtoto mdogo. Aliyeshikiliwa na mama yake. Kwa umbali ,tunaona mtoto akitoa sauti. Kuonyesha ukali wa sindano hiyo.